Wafanyakazi wanne wa benki ya "Absa", wawili wanaume na wawili wanawake, wakiwa wamesimama mbele ya mabango ya benki yao, huku wameshikilia bendera yenye nembo ya benki hiyo kwa fahari.

Magari ya aina na rangi mbalimbali (kama nyekundu na nyeupe) yamepakiwa kwa mpangilio mzuri katika ukumbi wa maonyesho ya magari. Yakiwa tayari kwa wateja kuyatazama, kuyachagua na kununua kwa bei nafuu kulingana na mahitaji yao.

Duka linalouza maziwa lenye kuta nyeupe zilizoandikwa maandishi ya rangi nyekundu na bluu yanayohusu bidhaa za maziwa, likiwa wazi kwa wateja huku kijana mmoja aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa anaingia ndani ya duka hilo kwa ajili ya kupata huduma.

Duka la rejareja linalouza maziwa, likiwa limepakwa rangi ya bluu na kupambwa na michoro mbalimbali kama vile ya maziwa, mtindi na mayai, likiwa wazi, tayari kuwahudumia wateja wanaohitaji bidhaa hizo za maziwa na vyakula vinavyohusiana.

Duka la thamani likiwa wazi, huku nje likiwa limeweka kochi kubwa na la kuvutia lenye rangi ya kahawia na dhahabu, kwa ajili ya kuwavutia wateja, wakati kijana mmoja akiwa ameketi juu ya sofa hilo.

Mhudumu wa kike akiwa nyuma ya kaunti ya mapokezi akingojea kuwapokea wageni wote watakaowasili kwa ajili ya kukaa katika hoteli, huku eneo la mapokezi likiwa na makochi ya rangi ya kahawia, na meza ambayo iliyowekwa katikati kwa ajili ya kuwapumzisha wageni wakati wakisubiri kuhudumiwa, au kuzungumza na mhudumu wa mapokezi.

Soko lenye duka mojawapo linalouza ulembo wa asili, kama vile shanga, helen na cheni za aina mbalimabli, likiwa wazi kwa wateja huku mteja mmoja wa kiume akiwa ndani ya duka hilo akiangalia kwa makini bidhaa hizo za kipekee zilizomvutia kwa macho.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali likiwemo viatu vya aina tofauti tofauti kwaajili wanaume likiwa wazi. Huku wateja mbalimbali wakiwa wanatembea nakukagua bidhaa hizo.

Duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali likiwa limepangwa vizuri na kujaa viatu vya rangi tofauti kama vile; nyekundu, nyeusi, bluu, nyeupe na zambarau. Kwa ajili ya kuwauzia wateja .